Dawa ya kuku yenye virutubisho na madini tofautitofauti, huwawezesha kukua na kupata afya bora; inauzwa ndani ya duka la pembejeo za kilimo na bidhaaa za ufugaji.

Mwanamke mjasiriamali mdogo akiwa ndani ya duka lake, ambapo anauza mbegu za mimea mbali mbali kama vile mahindi, maharage, nyanya, vitunguu maji, huku anatabasamu wakati anaongea na mteja wake.

Mwanamke anaeuza bidhaa mbalimbali za pembejeo za kilimo na mifugo anaendelea kuzipanga vizuri zilivyowekwa kwenye vifungashio tofauti tofauti na maadhishi yake juu yakimuelezea mtumiaji namna bora ya kupata matokeo yanayotakiwa.

Bango lililowekwa juu ya jengo linaloonyesha ni mahali panapouza pembejeo mbalimbali za kilimo kama vile, mbolea pamoja na madawa yanayofanya mimea isishambuliwe na wadudu.

Duka linalouza pembejeo za kilimo, mkulima amekuja kununua mbolea inayotumika kwenye kukuza mimea mbalimbali na kuipa afya na kustawi vizuri, akiwa na muuzaji wakiendelea kupeana maelekezo kabla halipia na kuondoka nayo.

Kifungashio cha plastiki chenye rangi ya njano na nyekundu huku maandishi yake yakielezea ndani ipo dawa inayotumika kwa ajili ya vifaranga wa kuku wa kisasa, kuwafanya wakue haraka na kuwa na muonekano mkubwa unaohitajika sokoni.

Bidhaa mbalimbali za kilimo na ufugaji zinauzwa dukani, zimefungashwa kwenye vifungashio tofautitofauti, na maandishi yanatoa maelezo ya namna ya matumizi, ili kupata matokeo yaliyo sahihi.

Bidhaa mbalimbali za wafugaji na wakulima zinauzwa dukani, zimefungashwa kwenye vifungashio tofauti tofauti na ukubwa usiolingana na maandishi yakielezea namna bora ya matumizi ili kupata matokeo yaliosahihi.

Kifungashio kilichotengeneza kwa plastiki, chenye maandishi yanayoelezea, ndani ipo dawa na virutubisho maalum kwa ajili ya kuku wa kisasa, kuwasaidia kukua na kupata muonekano mkubwa unaohitajika sokoni.

Wakulima wa zao la biashara aina ya nanasi, wamezivuna na tayari kwa ajili ya wanazipeleka kiwandani kuchakatwa na kusindikwa ili baadae ipatikane juisi nzuri, salama kwa ajili ya matumizi ya watoto na watu wazima pia.

Wanaume wawili wakulima wa zao la biashara aina ya ndizi, mmoja ameshikilia panga na mwengine kisu kirefu. Baada ya shughuli nzito ya siku nzima ya kuzikata na kuzikusanya.

Wanawake wawili wakulima, wanaofanya shughuli zao za pembezoni mwa mji, wapo shambani kando ya mti wa mwembe, ambao umezaa kwa wingi na wamechuma baadhi kwa ajili ya matumizi yao na familia.

Mwanaume mkulima wa zao la biashara aina ya nyanya, amevalia mavazi yake ya kazi ya ovaroli, huku akiendelea kuzichuma zile ambazo zimeanza kuiva katika chombo chake kidogo kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Migomba mingi imepandwa katika shamba, na sasa tayari imetoa ndizi kubwa zilizonawiri na muonekano mzuri, huku wakulima wakizisubiria zikomae na kuzivuna kuzipeleka sokoni.

Zao la biashara aina ya nyanya zimepandwa kwenye shamba kubwa, tayari zimeanza kuiva kuashiria msimu wa mavuno upo karibu, ziweze kwenda sokoni na kupatiwa wateja wa jumla, na wale wa rejareja.

Zao la biashara aina ya kahawa, Wakulima wanaendelea kuzivuna toka shambani nakuziweka kwenye ndoo kuzibeba kichwani na kuzimwaga sehemu moja zikisubiria usafili nakuelekea kiwandani kwaajili ya kuchakatwa.

Miti mingi ya Kahawa imepandwa kwenye Shamba kubwa, Huku mwanamke mkulima amesimama na chombo mkononi mwake kilicho jaa, baada ya kuzichuma na kuzijaza ili kwenda kuzichakata kwaajili ya matumizi yake ya nyumbani.

Shamba kubwa limepandwa zao la biashara aina ya nyanya zikiwa katika hatua za mwanzoni kabisa, huku miti ikiwa imewekwa tayari ili zikifikia urefu unaofaa zifungwe ili ziweze kuzaa matunda mengi ya kupeleka sokoni.

Migomba imepandwa shambani, ikiwa kwenye hatua zake za mwanzoni kabisa, huku mkulima akiendelea kuikagua, kuimwagilia, kuiwekea mbolea, kuipalilia na baadae iweze kutoa ndizi kubwa zinazohitajika sokoni.

Mwanamke mkulima wa zao la biashara la ndizi, amesimama kwenye migomba yake ambayo baadhi imeshatoa tayari, huku akiishikiria moja ambayo anaisubiria ikomae vizuri kuichuma na kuipeleka sokoni.

Zao la biashara aina ya mahindi tayari yamevunwa yakiwa mabichi; mkulima anaendelea kuyabeba kusafirisha kuelekea sokoni kwa ajili ya wauzaji wa rejareja, wa jumla, ikiwa ni pamoja na wale wa viwandani.

Shamba kubwa limepandwa mahindi yakiwa kwenye hatua za mwanzoni, chini yamewekwa matikiti maji ambayo yametambaa nakutoa matunda makubwa na yanakaribia wakati wa mavuno yake.

Zao la biashara aina ya ndizi, tayari zimevunwa toka shambani, wakulima wanazibeba na kuzipakia kwenye usafiri kupeleka sokoni, kuwauzia watumiaji wa majumbani, pamoja na wa mahotelini.

Zao la biashara aina ya karoti zinavunwa toka shambani na kusafishwa, baadae kupakiwa kwenye maboksi kuelekea sokoni kwa ajili ya wateja wa jumla na wa rejareja, wanaozipeleka viwandani na hata migahawa mbalimbali.

Migomba imepandwa katika sehemu ya nje ya nyumba ya makazi ya watu, ikiwa midogo na mwingine umerefuka ukielekea hatua za kuchanua maua na kutoa ndizi ambayo baadaye ikikomaa itatumika kwa matumizi ya nyumbani.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo, vinavunwa shambani, vinakusanywa sehemu moja ilikuweza kuvisafirisha kwenda sokoni kwa ajili ya wanunuzi mbalimbali hasa wale wanaopika chipsi mitaani.

Wakulima wa zao la biashara aina ya nanasi, wakiendelea kuvuna na kuyapanga kwenye maboksi maalumu ili kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni. Kwa ajili ya matumizi mbalimbali hasa wale wanaopenda kutengeneza juisi nzuri.

Zao la biashara aina ya nyanya tayari limevunwa kutoka shambani. Zimewekwa kwenye matenga maalum na sasa zinasafirishwa kuelekea viwandani pamoja na masokoni kwa ajili ya wateja wa manyumbani, maofisini, na hata wale wa kwenye migahawa.

Wakulima wakiwa shambani wakati wa mavuno wa zao la biashara aina ya nanasi, wakiyajaza kwenye matenga ili kusafirisha na kuelekea sokoni kwa ajili ya matumizi mbalimbali hasa kwa wanaosaga juisi za kuuza mitaani.

Wakati wa mavuno wa zao la biashara aina ya mahindi wakulima tayari wamekata miti yake na sasa wanayamenya kutoka kwenye maganda na kuyakusanya ndani ya vikapu badae kwenda kuyaanika wakisubiri yakauke na kuyapeleka viwandani.

Zao la biashara aina ya kahawa, tayari zimevunwa toka shambani, na sasa wakulima kwa umakini wanazichambua ili kupata zile zilizo bora zaidi, na kuzipeleka kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kupata bidhaa iliyo bora zaidi.

Zao la biashara aina ya mahindi lishe tayri yamevunwa kutoka shambani, na sasa mkulima ameyaweka kwenye jua yaweze kukauka baadae kuyaingiza kiwandani kuyachakata kwa ajili ya matumizi mbalimbali kama vile unga wa uji na unga wa ugali.

Zao la biashara aina ya kahawa tayari zimevunwa kutoka shambani, wakulima wameketi kwenye ardhi wakizichambua ili kuondoa ambazo hazifai, na nyingine kuzipeleka kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya nyanya, lililoko kando ya barabara ya vumbi, tayari zinavunwa nakuwekwa kwenye makapu maalumu, kuzisafirisha kwenda sokoni kwa ajili ya walaji wamajumbani, mahotelini na pia kuziingiza kiwandani na kuzichakata.

Zao la biashara aina ya nyanya, tayari zimevunwa toka shambani, wakulima wakizichambua kwa umakini ili kupata zile zilizo bora zaidi na kuzipeleka kiwandani huku zingine zikielekea sokoni kwa ajili ya wateja wa rejareja na jumla.

Miti mingi ya zao la biashara aina ya kahawa imepandwa shambani ikiwa ni majira yake ya kuchanua maua, kusubiria matunda yatoke na baadaye kuiva na kuvunwa kupelekwa kiwandani kuchakatwa.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo vinavunwa shambani, wakulima wanavichimba toka kwenye ardhi kuvikusanya eneo moja baadae kuvihamisha na kuelekea sokoni kwa ajili ya kuuzia wateja mbalimbali wakiwemo wanaopika chipsi mitaani.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji linavunwa shambani, wakulima wanavibeba na kuweka katika magunia, husafirisha kupeleka sokoni kwa ajili ya wanunuzi wa rejareja na wale wa jumla.

Zao la biashara aina ya karoti tayari zimevunwa na wakulima wanazijaza kwenye mifuko baada ya kuzisafisha vizuri, kuzisafirisha kuelekea sokoni kwa walaji wa majumbani, mahotelini, na hata kwenye viwanda.

Miti mingi ya mapapai imepandwa shambani, tayari imetoa matunda mengi makubwa na yenye muonekano mzuri, yakiashiria udongo wenye rutuba na kumwagiliwa maji ya kutosha toka mwanzoni mpaka wakati huu wa kuelekea majira ya mavuno.

Zao la biashara aina ya nyanya zimelimwa shambani, sasa zimeanza kuiva kuelekea waikato wa mavuno kupelekwa sokoni kwa ajili ya matumizi ya; manyumbani, hotelini na viwandani.

Miti mingi ya kahawa imepandwa shambani na tayari zimeanza kuiva ili wakulima waje kuzichuma, na baadae kwenda kuzichakata na kuziingiza sokoni, zao la biashara ambalo ni adimu na linapendwa sana.

Migomba mingi imepandwa shambani, na tayari baadhi imetoa ndizi kubwa nzuri, mkulima anakata na kuzipeleka sokoni, kwa ajili ya wateja wa majumbani, kwenye migahawa na viwandani.

Zao la biashara aina ya mahindi, yavunwa toka shambani wakulima wanaendelea kukata miti na kuyamenya kuyakusanya eneo moja tayali kuasafilisha kwenda nyumbani kuyaanika na hatimaye kukauka na kupeleka kiwandani.

Miti ya zao la biashara aina ya kahawa imepandwa shambani, huku wakulima wanaume wawili wakiwa wameushika mmoja wakiendelea kuzichuma, kuzijaza kwenye chombo ili kuzipeleka nyumbani kuzichakata kwa ajili ya matumizi yao binafsi.

Zao la biashara aina ya viazi vitamu zinavunwa shambani wakulima wamevichimba na kuvisafisha na kuvipakia kwenye matenga, tayari kuvibeba na kuelekea sokoni kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, kwenye migahawa na hata viwandani.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo tayari vinavunwa shambani, ili kuwekwa kwenye viroba, kushonewa na baadaye kusafirishwa kwenda sokoni kwa ajili ya watumiaji tofauti tofauti wakiwa pamoja na wale wanaouza chipsi kwenye mitaa.

Zao la biashara aina ya kahawa tayari zimevunwa na kutolewa shambani. Wakulima wanazipakia kwenye vyombo tofautitofauti ili kuzipeleka kiwandani kuzichakata na baadae ipatikane bidhaa nzuri inayotumika kwa ajili ya chai.

Zao la biashara aina ya ndizi mbichi tayari zimevunwa na kuletwa sokoni, wakulima wanazipanga vizuri ili kuwavutia wateja wanaokuja kununua kwa matumizi ya nyumbani, kwenye migahawa mpaka mahotelini.

Zao la biashara aina ya mahindi tayari yamevunwa yakiwa mabichi, mkulima akiyaandaa ili kuyasafirisha kuelekea sokoni na kuwauzia wateja hasa wale wa rejareja wanayoyachoma pembezoni mwa barabara.

Zao la biashara aina ya Parachichi, tayari zimetoa matunda yake, yakiwa katika hali za uchanga. Huku mwanaume mkulima akiyashika wakati akiendelea kusubiri yakomae kuyavuna na kuyaingiza sokoni.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji vinavunwa toka shambani na kupakiwa kwenye viroba, ili kusafirisha kuelekea sokoni kuwauzia wateja wa jumla pamoja na wale wa rejareja.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji ambalo limevunwa kutoka shambani, hulu wakulima wakijiandaa ili kuvipakia kwenye makapu maalumu, kuvipeleka sokoni kwa ajili ya wakulima wanao nunua jumla pamoja na wale wa rejareja.

Zao la biashara aina ya vitunguumaji tayari vimevunwa toka shambani, vikisubiri kupakiwa katika vikapu maalumu kuelekea sokoni kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na wale wateja wanaonunua kwa jumla kwa ajili ya kupeleka viwandani.

Mwanaume mkulima wa zao la biashara la nyanya, akizishika na kuzikaguwa baada ya kuona hazijazaa katika ubora unaotakiwa, zikiwa zimepungukiwa na mbolea pamoja na maji ya kutosha.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo, wakulima wanaendelea kuvuna kwa kuvichimba kutoka kwenye ardhi, na baadae kuvisafirisha kwa kuelekea sokoni kwa wateja wa jumla na wa rejareja, hasa wale wanaopika chipsi mitaani.

Zao la biashara aina ya mahindi, mkulima anaendelea kuyabeba na kuyaanika katika maturubai kuhakikisha yanakauka vizuri kabla ya kuyapeleka sokoni na katika viwanda.

Zao la biashara aina ya parachichi, tayari zimechumwa zimejazwa kwenye vikapu maalumu kwa ajili ya kubeba na kuelekea sokoni na nyingine kwenda katika viwanda mbalimbali na kuchakatwa.

Zao la biashara aina ya mahindi yanavunwa wakati yakiwa bado mabichi, wakulima wakiyajaza kwenye mifuko ili kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni kwaajili ya wafanyabiashara wa jumla na wale wa rejareja.

Miti mingi ya mipapai imepandwa kwenye shamba kubwa tayari, imetoa mazao makubwa, mazuri yakiashiria udongo wenye rutuba ya kutosha na kumwagiliwa kwa kiwango cha juu yakisubiria kuiva na kupelekwa sokoni.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo vinavunwa shambani na sasa vinapakiwa kwenye viroba vikubwa kusafirisha kuelekea sokoni kwa ajili ya wateja hasa wale wanaopika chipsi mitaani.

Mwanaume mkulima wa zao biashara aina ya nyanya akiwa shambani kwake, huku akiwa na mtaalumu wa kilimo aliyemtembelea akimpatia maelekezo ya kina na namna bora ya kuweza kupata mazao mengi.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo vinavyotumika sanasana kwenye biashara ya chipsi, tayari vimevunwa vimepakiwa kwenye magunia na kushonwa ili kuanza safari ya kuelekea sokoni.

Zao la biashara aina ya nyanya zimelimwa shambani, nyingine zimeiva na baadhi zikiwa zinaendelea kukomaa mkulima akizisubiria kuzivuna na kuzipeleka sokoni.

Zao la biashara aina ya karoti ambazo zimejaa utajiri wa madini na virutubisho vya kutosha kwa ajili ya afya ya mwanadamu, sasa zinachumwa shambani na kupelekwa sokoni.

Moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa kwa ajili ya kulima, ipo katikati ya shamba ikiendelea na kazi. Huku wakulima wakisawazisha kwa kutumia majembe ya mkono.

Wanawake wawili na wanaume wawili, ambao wote ni wakulima, wamelima kitaru na kupiga matuta madogo madogo, na sasa wanapanda mbegu za miche tofautitofauti baadae kuzimwagilia ili ziweze kuota na kupata miche iliyo bora.

Mkulima anayejihusisha na bustani ndogondogo, tayari ameenda kuvuna baadhi ya mazao kama vile karoti, mananasi, matikitimaji na vitunguu, ili kwenda kuvitumia nyumbani kwake.

Zao la biashara aina ya nyanya tayari wakulima wamevuna na kuzipakia katika maboksi maalumu na kuzibeba na kuzipeleka sokoni kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, mahotelini, migahawa na nyingine kwa ajili kiwandani na kuchakata.

Vitalu vilivyosiwa mbegu za aina tofautitofauti, kama vile mboga za majani, miti pamoja na maua, tayari zimeota zinaendelea kumwagiliwa, ili baadaye miche iweze kutolewa na kupelekwa mashambani.

Mkulima amepanda mboga za aina tofautitofauti katika matuta, aliyoyatengeneza mengine kwa mbao na baadhi kwa kutumia mifuko, tayari zimestawi vizuri zikielekea wakati wa kuvunwa na kuingizwa sokoni.

Miti mingi ya mapapai imepandwa kwenye shamba kubwa, tayari imezaa matunda makubwa mazuri na yaliyonawiri, kuashiria udongo wenye rutuba ya kutosha pamoja na umwagiliaji mzuri.

Mboga za majani za aina tofautitofauti zimepandwa kwenye bustani ndogo ya nyumbani, huku wakulima wakipita na kuzikagua ili kujua kama wadudu wapo wanaendelea kuziharibu au zipo salama.

Miche ya mimea tofauti tofauti imepandwa kwenye vitalu, juu ya mashine za kisasa zinazotumika kwenye kilimo zikisubiriwa ziweze kumea na miche yake kung'olewa kuhamishiwa kwenye mashamba makubwa.

Mwanaume mkulima wa zao la biashara aina ya nyanya akiwa shambani huku ametembelewa na mtaalamu wa kilimo, akimpa maelezo ya kina pamoja na ushauri mbalimbali kuhusiana na zao hili ili aweze kuyapata nakuyapeleka sokoni.

Mboga za majani aina ya figiri zimepandwa shambani, zikiwa kwenye hatua za mwanzo kabisa, zinaendelea kumwagiliwa, kupaliliwa, kuwekewa mbolea na baadae kuvunwa kwa mahitaji ya nyumbani, kwenye migahawa, mahotelini mpaka viwandani.

Zao la biashara aina ya mihogo tayari imevunwa toka shambani imepakiwa kwenye viroba kuelekea sokoni ili kuuzwa kwa wateja wa jumla na wa rejareja hasa wale wakinamama wanaouza kandokando ya barabara.

Mbegu za mimea zimepandwa kwenye viriba vilivyojazwa udongo mpaka juu, tayari zimeota nakuwa katika hatua zake za mwanzoni kabisa. Huku zikiendelea kumwagiliwa mpaka zitakapofikia hatua ya kuingizwa kwenye shamba kubwa.

Wakulima wametia mbegu katika vyombo vilivyojaa udongo mpaka juu, tayari zimemea na zipo kwenye hatua zake za mwanzoni kabisa zikiwa zimetoa majani mawili wakizisubiri zikuwe vizuri na kuzihamishia kwenye mashamba makubwa.

Mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa shambani juu ya matuta, huku mabomba maalumu ya umwagiliaji yametandikwa kwenye ardhi, kuhakikisha zinamea, zinastawi na baadaye kupata mavuno mengi, kuingiza sokoni kwa ajili ya wateja wa majumbani, mahotelini na hata kiwandani.

Vumbi linaloweza kusababisha magonjwa mbalimbali kama vile mafua makali, linatimuliwa na moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo aina ya trekta wakati ikiendelea na shughuli ya kulima shamba.

Moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa hasa kukatia majani, tayari ipo katikati ya shamba kubwa linalotumika kwa ajili ya mazao ya biashara, ili kuyakata na baadae liweze kulimwa.

Mashine maalumu inayotumika katika kilimo, meno yake yameingia kwenye ardhi, yakiendelea kutifuatifua udongo na kuuandaa, kwa ajili ya wakulima kuja kusia mbegu na baadae kupata miche itakayopandwa na baadae kuja kutoa mazao mengi kwa ajili ya biashara.

Mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa ambacho hakitumii udongo, tayari mboga za majani zimepandwa juu yake zinaendelea kustawi na kumea vizuri, zikikaribia wakati wakuvunwa kuingizwa sokoni, kwa ajili ya matumizi ya majumbani, kwenye migahawa, hotelini na hata kweye viwanda.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo, ikipita katikati ya matuta ya mboga ambazo zimeshapandwa tayari, zikichimba na kutengeneza mashimo ili kuweza kutandika mabomba maalumu yanayotumika kumwagilia.

Shamba kubwa limajaa nyasi, mashine maalumu inayotumika kwenye kilimo tayari imefika ili kuweza kuzikata, kutifuatifua udongo kwa kulima. Tayari kwa wakulima kuweza kupanda mbegu.

Moja ya mashine inayotumika katika kilimo, ipo shambani imechimba na sasa inatengeneza tuta maalumu, kwa ajili ya kusia mbegu na baadae zipatikane miche zitakazo pelekwa katika mashamba makubwa.

Mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa ambacho hakitumii udongo, tayari mboga mbalimbali zimepandwa, zimemea na zinaendelea kustawi, zikielekea majira ya kukomaa na kuvunwa, kwa matumizi ya majumbani pamoja na viwandani.

Mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa kwenye mashine za kisasa inayotumika kwenye kilimo kisichotumia udongo, tayari zimemea zinaendelea kustawi zikikaribia wakati wake wa kuvunwa.

Shamba kubwa linalotumika kwa ajili ya kilimo cha biashara, trekta tayari ipo inaendelea kulima na kuuandaa udongo uwe safi na salama kwa ajili ya kusia mbegu, ili badae kupata miche, kuipanda na kupata mazao mengi ya kutosha.

Mashine ya kisasa inayotumika kwenye kilimo ambacho hakitumii udongo. Mboga za majani tayari zimepandwa ndani yake, zikiendelea kustawi vizuri, kabla ya kuvunwa na kupelekwa kwa matumizi ya nyumbani na hata kwenye migahawa.

Shamba limejaa majani mengi, kutokana na wingi wa mvua, mashine maalumu inayotumika kwenye kilimo kukatia nyasi, tayari inaendelea na zoezi hili, kuhakikisha wakulima wanakuwa tayari kwa ajili ya kupanda mbegu.

Moja ya mashine inayotumika katika kilimo, ipo shambani ikiendelea kuchimba na kutengeneza matuta, ili mkulima aweze kusia mbegu na baadaye apate miche bora ya kuhamishia kwenye shamba lake.

Moja ya mashine zinazotumika katika kilimo aina ya trekta, ipo shambani ikiendelea na zoezi la kuandaa ardhi, kwa ajili ya wakulima kuja kupanda mbegu na baadae kupalilia kuweka mbolea ili kupata mazao mengi ya biashara.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo aina ya trekta, ipo katikati ya shamba kubwa, ikiendelea kukata nyasi kuliandaa shamba ili baadaye kulima, kwa ajili ya wakulima kupanda mbegu na mimea mbalimbali.

Mashine ya kisasa inayotumika kwenye kilimo kisichotumia udongo, tayari mboga za majani zimepandwa zimechipua na sasa zinaendelea kustawi, zikielekea majira yake ya mavuno kwa ajili ya matumizi yake ya nyumbani, katika migahawa mpaka kwenye viwanda.

Moja ya mshine zinazotumika kwenye kilimo aina ya trekta, ipo kwenye shamba kubwa, ikiendelea na shughuli za kulima na kuliandaa ili waweze kupanda na kupata mazao mengi ya biashara.

Bwawa linalotumika kufugia samaki majumbani limejazwa maji, na ndani yake samaki wakizidi kukua, huku kando yamepandwa mashina ya mchaichai yanayotumiwa kwa ajili ya chai na kutibu magonjwa mbalimbali.

Nafaka mbalimbali za chakula zinauzwa sokoni, ikiwa ni pamoja na: maharage, mtama, uwele na njugu mawe; tayari kwa wateja kuja kuzinunua kwa matumizi yao ya nyumbani na hata kwenye migahawa.

Zao la biashara pamoja na chakula aina ya mahindi, tayari yamevunwa kutoka shambani na kujazwa kwenye mifuko; yamepangiliwa sokoni tayari kwa ajili ya wateja wanaonunua kwa matumizi ya majumbani, viwandani na hata kwenye migahawa.

Wakulima wamekizingira kitalu ambacho walikisia mbegu tofautitofauti, kama vile za miti; na sasa wanaikagua ili kuona kama imefikia wakati wa kuitoa, na kuwauzia watu mbalimbali wanaohitaji, kama wale wanaotunza misitu.

Bwawa la kufugia samaki likiwa katikati ya msitu, limezingirwa kwa nyasi nyingi na majani yanayotambaa. Huku kwa mbali ikiwa miti mirefu, mikubwa, iliyonawiri vizuri na kustawi kutokana na unyevunyevu unaotoka mahali hapa.

Vitalu vilivyopandwa mimea tofauti tofauti, kama vile; maua, miti mboga za majani ,tayari imemea, imestawi na inakaribia kufikia hatua za kung'olewa na kupelekwa kupandwa msituni au kwenye mashamba makubwa.

Chainizi moja mboga za majani inayopendwa sana na watu mitaa tofauti, imepandwa kwa kilimo cha kisasa kinacho tumia maji peke yake. Huku zikiwa zikikaribia kukomaa.

Mkulima anaefanya kilimo kwa ajili ya nyumbani kwake, tayari ametengeneza bustani yenye mboga aina ya chainizi na figili kwa kutumia mfumo wa kilimo cha kisasa kinachotumia maji peke ake bila udongo.

Vifaa maalumu, vinavyotumika kwenye kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, tayari mboga za majani mbalimbali zimepandwa juu yake, zikiwa katika hatua zake za kati kabla ya kukomaa na kuvunwa.

Mabomba ya kisasa yanayotumika kwenye kilimo kisicho tumia udongo, tayari mboga zimepandwa ndani yake zimeendelea kukua na kuchanua nakunawiri, ilikufikia hatua zake za mwisho za kuvunwa nakupelekwa sokoni.

Kifaa kinachotumika kwenye kilimo cha kisasa kinacho tumia maji pekee bila udongo tayari mboga zamajani zimepandwa ndani yake, zinaendelea kustawi na kukua ili baadae ziweze kuvunywa kwa ya mahitaji ya nyumbani, migahawani na hata mahotelini.

Vifaa maalumu kwaajili ya kilimo cha kisasa ambacho hakitumii udongo mboga za majani mbalimbali zimepandwa ndani yake, tayari zimenawili na zinaendelea kustawi zinakaribia kufika wakati wa mavuno.

Mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa ambacho hakitumii udongo ila maji peke yake, tayari mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa, zimemea, zimestawi zikikaribia wakati wa kuvunwa.

Mabomba yanayotumika kwenye kilimo cha kisasa ambacho hakitumii udongo, mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa ndani yake tayari zimekua na kustawi vizuri zikiaribia wakati wa mavuno.

Vifaa vinavyotumika kwenye kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, tayari mboga zimepandwa, zimemea na sasa zimestawi kuelekea hatua za mwisho ili kuweza kuchumwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Mboga za majani zilizopandwa kwenye mashine ya kisasa, ambayo haitumii udongo ila maji peke yake, tayari zimekua, zinaendelea kustawi zikikaribia msimu wake wa mavuno.

Kifaa maalumu kwa ajili ya kilimo kisichotumia udongo, mboga zimependwa ndani yake aina ya leshuu, zinaelekea hatua za mwisho ili ziweze kuvunwa kwa matumizi ya nyumbani.

Vifaa vinavyotumika katika kilimo cha kisasa ambacho hakitumii udongo, tayari mimea mbalimbali imepandwa juu yake, ikiwa ni pamoja na mboga za majani na mahindi, zikiendelea kumea na kukua vizuri.

Mabomba maalumu yanayotumika kwenye kilimo cha kisasa kisichotumia udongo ila maji peke yake, tayari mboga zimepandwa, zimemea na zinaendelea kustawi, zikikaribia msimu wa mavuno.

Mabomba yanayo tumika katika kilimo cha kisasa kisichotumia Udongo, tayari mboga za majani na mimea nyingine imepandwa juu yake, ikiendelea kustawi vizuri kukaribia msimu wake wa mavuno.

Vifaa vinavyotumika katika kilimo cha kisasa ambacho hakitumii udongo, mboga za majani tayari zimepandwa aina ya chainizi, zimenawili na kumea na ziko katika hatua ya mwisho kuweza kuchumwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, mahotelini na hata viwandani.

Mabomba yanayotumika kwenye kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, tayari mboga za majani zimepandwa ndani yake, zikiendelea kustawi vizuri, kukaribia wakati wa kuvuna kwa matumiz mbalimbali hasa ya majumbani.

Mabomba maalumu, yanayotumika kwenye kilimo cha kisasa kinachotumia maji peke yake bila udongo, tayari mboga za majani zimepandwa na kumea ndani yake, zikiwa katika hatua yake ya kati kabla ya kukomaa na kuingizwa sokoni.

Shamba kubwa linalotumika kwenye kilimo cha kisasa cha biashara, tayari zimepandwa mboga za majani zikiwa kwenye hatua za mwanzoni kabisa; zikiendelea kupaliliwa, kuwekewa mbolea na kumwagiliwa; hatimaye kukomaa, kuvunwa na kupelekwa kiwandani.

Mwanaume mkulima akiwa shambani kwake, ambapo amepanda nyanya na tayari amezifunga kwenye miti yake, huku mazao yakiwa machache sana kutokana na ukosefu wa mbolea na umwagiliaji usiotumia mfumo wa kisasa.

Ng'ombe wanaofugwa nyumbani wa maziwa, wamejaa ndani ya zizi wenye rangi nyeupe na nyeusi, huku wakiendelea na malisho yao na muonekano wao ni mzuri, wamenenepa, wakiashiria malisho yaliyo bora na kutunzwa vizuri.

Kuku wengi wakienyeji wanafugwa ndani ya banda wenye rangi nyekundu, huku wakila malisho yao kwenye vyombo maalumu vilivyoning'inizwa toka juu mpaka kwenye ardhi, wakikaribia wakati wa kupelekwa sokoni kuuzwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani kwenye mahoteli migahawani na hata viwandani.

Manasi yamepandwa kwenye shamba kubwa yamekuwa na kumea vizuri na sasa yanakaribia majira yake ya kuvunwa ili kuweza kutumika kwa matumizi mbalimbali ya nyumbani kwenye migahawa, hotelini mpaka kwenye viwanda.

Mboga za majani aina ya kabichi, zimelimwa kwenye shamba kubwa, zikiwa katika hatua yake ya katikati ya kuchanua na baadaye kukua na kuvunwa kuingizwa sokoni kwa ajili ya matumizi mbalimbali, hasa ya majumbani.

Zao la biashara aina ya mahindi, yamepandwa katika shamba kubwa, yakikaribia kuchanua kutoa mau yake ili bbadae yavunwe kuingizwa ndani yachakatwe kwaajili ya matumizi mbalimbali.

Ngombe wengi wamejaa ndani ya zizi kubwa, wenye rangi ya mabakamabaka meupe na meusi, wana afya nzuri wakiashiria kupata malisho bora, ili kuelekea wakati ule ambao watauzwa kwa matumizi ya nyama za nyumbani, mahotelini na viwandani.

Zao la biashara aina ya nyanya zimelimwa shambani, tayari zimeiva kuelekea kwenye msimu wake wa kuvunwa na kuingizwa viwandani, kwa ajili ya kuchakatwa na kupatikana bidhaa mbalimbali, zinazotumika mahotelini, kwenye migahawa mpaka nyumbani.

Zao la biashara aina ya pilipili hoho, tayari zimevunwa na kusafirishwa mpaka kiwandani, ili kuweza kuchakatwa na kusindikwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya nyumbani, migahawani, mpaka kwenye mahoteli.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji vimevunwa na vimejazwa ndani sehemu moja, mkulima anavichambua ili kupata vile vilivyobora zaidi kuvipeleka kiwandani.

Zao la biashara aina ya uyoga, tayari umepandwa na umekua, huku ukisubiri wakati wake wa mavuno kuingizwa sokoni, bidhaa ambayo ni adimu na inauzwa kwa bei ghali mtaani.

Kuku wengi wa kienyeji wanaofugwa ndani ya banda, wakiwa na rangi yao moja nyekundu ya kupendeza, wanaendelea na malisho yao kwenye vyombo vilivyowekwa katikati yao, kuhakikisha wanakua kupata ubora unaohitajika sokoni.

Zao la biashara aina ya nyanya zilizovunwa tayari kutoka shambani, ziko kiwandani ili kuchakatwa na baadae kusindikwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya majumbani na hata kwenye mahoteli makubwa.

Wanawake wawili katika shamba la chai, wamevifunga vikapu vyao migongoni, wakiendelea na uvunaji wa kuchuma majani na kuyajaza, ili hatimaye kutoa na kuyapeleka kiwandani.

Mboga za majani zimepandwa kwenye shamba kubwa na kutokana na udongo wenye rutuba nzuri, na umwagiliaji wa kisasa zimestawi na kunawiri vizuri zikizikaribia msimu wa mavuno.

Mfumo wa mabomba yanayotumika katika umwagiliaji, mwanaume mkulima amechuchumaa akiendelea kuyafunga kwenye ardhi ili kumwagilia mazao ambayo ameyapanda shambani, yastawi vizuri na baadae avune na kupeleka sokoni.

Mabomba maalumu yanayotumika katika mfumo wa umwagiliaji wa kisasa, tayari yametandikwa kwenye shamba kubwa lililosiwa mbegu ili kuzisubiria ziote na kupata miche na baadae kuvuna mavuno mengi ya biashara.

Mfereji mkubwa umechimbwa kwenye ardhi na tayari bomba kubwa la maji limewekwa kwa ajili ya mfumo wa umwagiliaji wa kisasa, ili kupata mazao mengi ya biashara yanayohitajika katika masoko yetu.

Zao la biashara aina ya maharage, yamepandwa kwenye shamba kubwa juu ya matuta na mistari mitatu imepigwa juu yake ili kuyapa nafasi ya kutosha kuweza kutoa matunda na kuzaa kwa wingi.

Shamba kubwa limelimwa natayari matuta yamepigwa, huku mbegu zikiwa zimepandwa na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji kwa kutumia mabomba ya kisasa, unaendelea kumwaga maji yake katikati ili ziweze kupata unyevu uanaohitajika na baadae kuota.

Mwanaume mkulima akiwa kwenye shamba lake ambalo amepanda mimea ya aina tofautitofauti, huku ameshika chombo mkononi mwake anachokitumia kumwagilia wakati huu ambao anakaribia kuvuna.

Shamba kubwa tayari limelimwa kwa kutumia mashine ya kilimo aina ya trekta. Mabomba ambayo yanatumika kwenye system maalumu ya umwagiliaji tayari yametandikwa chini kwenye ardhi ili kuweza kumwagilia mimea na kupata mavuno mengi ya biashara.

Bomba kubwa linalotumika kwenye mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, limewekwa kwenye ardhi na sasa linaendelea kumwagilia mahindi yanayoonekana yamestawi vizuri, yakikaribia wakati wa kuchanua maua na baadaye kuzaa mazao mengi ya biashara.

Mabomba yanayotumika kwenye mfumo wa uwagiliaji wa kisasa, tayari yametandikwa kwenye shamba kubwa lililopandwa nyanya, kuendelea kuzimwagilia ili zistawi na baadae kupata mazao mengi kwa ajili ya biashara.

Ardhi iliyo tambarare, katikati lipo bwawa linalotumiwa kufugiwa samaki, huku likizingirwa na kijani kibichi kilichojaa kwenye maua, majani pamoja na miti.

Ardhi iliyotambalale katikati umepita mfereji wa maji yanayotiririka, pembeni umejaa mchanga na kando ipo miti mirefu yenye majani ya kijani yakifanya mazingira yaonekane mazuri na yanayovutia.

Ardhi iliyotambarare ambayo imejaa nyasi nyingi na nzuri, na mbele umesimama mlima wenye kilima kidogo juu yake, kufanya mazingira yaonekane mazuri na yanayovutia kwa kila anayepita.

Eneo la ardhi iliyo tambarare, katikati umepita mto mdogo wa maji yanayotiririka, huku pembezoni kukiwa na nyasi pamoja na miti yenye ukubwa na muonekano tofautitofauti.

Ardhi iliyo tambarale, mfereji wa maji yanayotiririka umepita katikati, kuzifanya nyasi zilizouzingira kuweza kupata unyevunyevu, na kuendelea kustawi kila wakati.

Ardhi iliyo tambarare katika lipo bwawa linalotumika kwa ufugaji wa samaki, likiwa limejaa maji na wakiendelea kuzaliana na kukua, huku likiwa limzingirwa na nyasi pamoja na miti mbalimbali.

Ardhi iliyo tambarare, katikati imepita barabara ya vumbi ya watembea kwa miguu na magari huku ikizingirwa kandokando na miti ya aina tofautitofauti ambayo haijamea sana. Ikiashiria upungufu wa mvua kwa muda mrefu.

Wanyamapori aina ya pundamilia wamesimama katikati ya ardhi iliyo tambarare, iliyopambwa na majani mengi yanayotambaa, miti iliyosimama kandokando, mirefu yenye majani mabichi yakifanya mazingira kuonekana mazuri na yanayovutia.

Ardhi iliyo tambarare katikati lipo bwawa linalotumika kufugia samaki, limejaa maji huku likizingirwa na uoto wa asili kama vile: majani yanayotambaa pamoja na miti ikifanya mandhari kuonekana nzuri na inayovutia.

Msitu uliojaa uoto wa asili mbalimbali kama vile mauwa yenye rangi tofauti tofauti, majani yanayo tambaa pamoja na miti mirefu iiyostawi vizuri.

Katikati ya mbuga ya wanyama , ikipambwa na majani mengi yanayotambaa na miti tofautitofauti , huku urembo ukiongezeka na mnyama aina ya twiga aliyesimama na kuinyoosha shingo yake ndefu wakati wa mchana.

Mbuga ya wanyama ikiwa imejaa uoto wa asili tofautitofauti, kama vile: mimea ya majani, maua, miti mirefu na mifupi; huku mazingira yakipambwa na mnyama aina ya twiga, aliyesimama imara katikati.

Mbuga ya wanyama wakiwa wamepamba mazingira ya eneo hili, huku miti mingi imewazingira na mlima mrefu mbele yao kufanya mandhari kuwa nzuri na inayovutia.

Wanaume waliovalia mavazi meupe pamoja na vifaa mbalimbali, vinavyowasaidia kujikinga na madhara yanayotokana na nyuki huku wakiendelea na shughuli ya kurina asali.

Maboksi mbalimbali yaliyochongwa na kutengenezwa kwa kutumia mbao, tayari yamewekwa juu ya miti ili kusubiria nyuki waje waingie na baadae kutengeneza asali inayokuja kuchujwa na kuingizwa sokoni.

Mbuzi wa kufugwa nyumbani wakiwa ndani ya banda, lililotengenezwa kwa kutumia mbao, wakiendelea na malisho yao yaliyokatwa porini na kuletewa, ili kuweza kupata afya nzuri na baadaye kuuzwa kwa matumizi ya nyama za nyumbani na hata kwenye viwanda.

Wataalamu wawili wa mifugo, wametembelea banda ambamo kunafugwa kuku wa kienyeji, wakiwatazama kwa umakini baada ya kuwapatia dawa, lakini wanaendelea kudhoofika siku hadi siku.

Baada ya kutotolewa vifaranga, vikiwa kwenye hatua zake za mwanzoni kabisa, vimewekwa ndani ya kapu ambalo litabebwa na kupelekwa kwenye banda, ambalo tayari limefungwa vifaa tofautitofauti, hasa taa zinazowapatia jito.

Mwanaume mfugaji wa bata amesimama katikati yao huku akiendelea kuwapatia malisho anayochanganya na dawa ya kuwakinga na magonjwa mbalimbali, wakielekea hatua za mwisho ili aweze kuwauza kwa matumizi ya nyama za nyumbani, migahawani, mahotelini mpaka viwandani.

Vifaranga vya kuku wa kisasa viko ndani ya banda, vikiwa ndo vimetoka kutotolewa katika hatua zake za mwanzoni kabisa, vikiendelea kula vyakula na kunywa maji ambayo yamewekwa kwenye vyombo maalumu vilivyoweka ndani ya banda.

Kuku wa kienyeji wakiwa kwenye mazingira ya nje, yaliyojaa nyasi nyingi huku yakipendezeshwa na rangi yao nyeupe na nyekundu. Wakiwa kwenye umri wa kati kabla ya kufikia kukomaa vizuri na kupelekwa sokoni kwa matumizi ya nyumbani, mahotelini, na hata viwandani.

Mfanyabiashara anayenunua bidhaa kwa bei ya jumla, ameagiza mbegu za nyanya ambazo nyingi zipo kwenye kifungashio cha kopo kilichotengenezwa kwa chuma. Tayari zimewekwa ndani ya boksi, ili kusafirishwa kumfikia.

Zao la mahindi tayari yamepangdwa shambani, yakiwa kwenye hatua za mwanzoni kabisa, kabla ya kukua na kuchanua kutoa maua na baadaye kupatikana mazao mengi ya biashara.

Mbegu za mazao mbalimbali zinauzwa sokoni, zikiwa na mabango yanayoelezea aina yake, ubora, mpaka siku ambayo zinaisha muda wake wa matumizi. Zikisubiri wakulima, kuja kununua kwenda kusia, na baadae kuipata miche watakayoihamishia kwenye mashamba yao makubwa.

Mbegu za mimea mbalimbali zinauzwa dukani ili wakulima kununua, kuzipeleka kuzisia na badaye kuziamishia katika mashamba yao makubwa wanaofanya kilimo cha biashara .

Vifungashio vyenye maandishi kwa kuachiria, ndani kuna mbegu za maharage pamoja na mahindi, tayari kwa wakulima kuja kununua kwenda kupanda, kupalilia na hatimae kupata mazao mengi ya biashara.

Zao la mahindi limevunwa tayali kutoka shambani wakulima wameyajaza sehemu moja ili kuyaanika yakauke na badae waweze kuchambua yake yaliyobora zaidi kwaajili ya mbegu.

Mboga za majani aina ya chainizi tayari zimeota kutoka kwenye mbegu zilizopandwa zikiwa kwenye hatua zake za mwanzoni kabisa, huku zikiendelea kumwagiliwa mpaka kukomaa na kuvunwa kupelekwa sokoni.

Mbegu za mimea mbalimbali zimepandwa kwenye vitalu tayari baadhi imeshaota na miche inaendelea kumea, ili wakulima kuja kununua na kupeleka kwenye mashamba yao makubwa, kwa ajili ya kilimo cha biashara.

Miti imepandwa kwenye shamba kubwa tayari, huku katikati ya matuta yamelazwa mabomba yanayotumika kwenye umwagiliaji wa kisasa kuhakikisha inastawi na baadae kutoa mazao mengi kwa ajili ya biashara.

Mkulima amesia mbegu zake kwenye vyombo ya plastiki ambavyo amevijaza udongo mpaka juu, tayari zimeota akisubiria miche ikue na kufikia hatua ya kuhamisha kupeleka shambani.

Mbegu za mahindi zimepandwa kwenye shamba kubwa, tayari zimeota na sasa zipo kwenye hatua za mwanzoni kabisa, zikiendelea kumea, kustawi na baadae kuanza kuchipua maua na kutoa mazao.

Mbegu za mimea mbalimbali zimewekwa kwenye sahani tayari kuuziwa wakulima kwenda kuzisia, kuzisubiri ziote, wapate miche na kuhamishia kwenye mashamba yao makubwa ya kilimo cha biashara.

Kitali kilichopandwa mbegu mbalimbali tayari miche imeota na wakulima wanaikagua na kuipalilia katika hatua zake za mwanzoni kabisa, kabla ya kuzing'oa na kuzipeleka kwenye mashamba yao makubwa.

kifungashio kilichotengenezwa kwa plastiki, maandishi yakionyesha ndani zipo mbegu za mboga za majani, zinauzwa dukani kwa ajili ya wakulima kununua, kwenda kuzisia na baadae kupata miche ya kupanda kwenye mashamba yao makubwa ya kilimo cha biashara.

Mbegu za mimea mbalimbali, zikiwemo mboga za majani, zimepandwa kwenye vitalu maalumu vya kisasa na tayari zimemea, zikisubiriwa miche ikue na kuhamishiwa kwenye mashamba makubwa.

Mbegu mbalimbali za nafaka zinauzwa sokoni, yakiwemo maharage, njugu mawe, ili wateja kuja kuzinunua kwenda kusia na baadae kuzihamishia kwenye mashamba yao makubwa.

Kifungashio kilichotengenezwa kwa plastiki, chenye maandishi yanayoeleza ndani zipo mbegu za mbogamboga aina ya spinachi, tayari kwa wakulima kuja kununua, kwenda kuzisia na baadae kupata miche ya kuhamishia kwenye mashamba makubwa.

Mbegu mbalimbali za mimea zimepandwa kwenye vitalu tofautitofauti zikiwemo mboga za majani na sasa zimekuwa, zikiendelea kustawi ili baadae ipatikane miche ya kupeleka kwenye mashamba makubwa.

Nafaka mbalimbali zinauzwa sokoni zikiwemo maharage, ulezi, mtama, uwele. Huwasubiria wateja wanaonunua kwa matumizi mbalimbali hasa wale wanaoenda kuzichambua na kupata mbegu kwa ajili ya kupanda mashambani.

Madaktari wawili wa mifugo wanemueka mbwa katikati yao, mmoja akimmulika na kumchunguza, huku mwengine akiandika maelekezo yote ambayo anapatiwa.

Mbwa anayefugwa nyumbani mwenye rangi ya udongo, na shingoni akiwa na mkanda wake, amekaa na kuachama mdomo wake huku akimtazama mfugaji wake, akiwa anamkagua na kugundua tatizo na changamoto mbalimbali za afya yake.

Kibanda kilichotengenezwa kwa mbao, chenye dirisha moja dogo na mlango mmoja kwa ajili ya ufugaji wa wanyama wa nyumbani kama vile: sungura, paka, mbwa na kipo tayari kwa ajili ya kuuziwa wafugaji.

Mbwa wawili waliopeana mgongo, wanaofugwa nyumbani wamekaa nje ya banda lao, huku wameachama midomo yao baada ya kuchoka na malindo ya usiku kucha, wakitulia ili baadae wapate chakula, kupumzika, na kujiandaa kwa malindo mengine ya usiku.

Mbwa wa kufugwa nyumbani wamesimamama katikati ya uwanja huku wameachama vinywa vyao wakati huo wa mapumziko, wakiwa wametoka kupata malisho yao wakisubiri wakati wa usiku wafunguliwe waende wakalinde.

Mbwa anayefugwa yupo ndani ya kibanda chake amejilaza, huku ameachama mdomo wake na kutoa ulimi nje. Akisubiria wakati wa usiku aweze kufunguliwa kuingia kwenye malindo.

Wanyamapori aina ya tembo wakiwa katika mbuga za wanyama, huku watoto wao wadogo wakisimama mbele yao na kuwakumbatia kwa kutumia mikonga yao miwili iliyo mirefu.

Mtoto wa Tembo katika mbuga ya wanyama, mbele yake amesimama mtunzaji wao ameshika chupa ya Maziwa huku anamnywesha, kuhakikisha anapata afya nzuri na kukua vizuri.

Watunzaji wa wanyamapori aina ya tembo wakiwa wamesimama, wameingiza chupa ndani ya vinywa vya wanyama hawa, Ili kuwapa afya bora na kuwa kinga na magonjwa mbalimbali.